Watu wanne wakiwa wamevalia barakoa wakiwa kwenye mazungumo wameizunguka meza iliyobeba bidhaa. Kuna chupa za dawa za wadudu au mbolea za maji zilizopangwa kwenye meza.

Chupa ya dawa ya mifugo inayotumika kuulia kupe na ni maalumu kwa ajili ya kuogeshea wanyama inaonyesha mambo muhimu, kama vile maelezo ya matumizi tarehe ya kutengeneza tarehe ya kumaliza muda wake na pia ina athari ambayo inaelezea kuwekwa mbali na watoto.

Sanduku la dawa na ndani yake kuna chupa mbili ndogo za dawa za mifugo pamoja na kifaa kidogo cha kupimia dawa, dawa hiyo inaitwa mediving oxsi ambayo ni chanjo ya kuku chupa moja ina poda ambayo ndio dawa yenyewe na chupa nyingine ina maji ya kuchanganyia na dawa hiyo.

Duka la pembejeo za kilimo na mbegu kuna rafu ndefu zilizojazwa na makopo na vifungashio mingine vyenye picha za mboga za mazao mbalimbali ikiwemo karoti maharage na mboga nyingine vifungashio vingi vimepangwa katika utaratibu maalumu.

Dawa ya mifugo iitwayo kanflu, dawa hii inayotumika kutibia wadudu kama kupe na voroboto kwa wanyama pembeni yake kuna boksi ambalo linatumika kutunza dawa hiyo, lenye picha za wanyama tofauti tofauti kama ng'ombe, mbuzi na kondoo pia inaonyesha kuwa dawa hiyo ina ujazo wa mililita hamsini.

Kifurushi cha dawa ya mbwa iitwayo front line plus, hii inatibu viroboto na kupe ambayo inaujazo wa mililita sifuri pointi sita saba, imetengenezwa mahususi kwaajili ya mbwa wadogo wenyeuzito hadi kilo kumi.

Mkulima akishika udongo wenye virutubisho akitabasamu na anaonekana mwenye furaha. Nyuma yake kuna bango kubwa lenye maelezo kuhusu jinsi ya kilimo hiki kinavyosaidia kuchakata, kuongeza rutuba ya udongo na kuboresha mimea.

Chupa ya dawa ya wanyama aina ya paka na mbwa, yenye maelezo tofauti tofauti ya matumizi ya dawa hiyo. Huku ujazo wa dawa hiyo ni mililita mia mbili.

Pambo kubwa lililoning’inia likiwa na rangi ya kijani kibichi na maandishi meupe na ya njano ambalo lipo katikati ya mji wenye shughuli nyingi kukiwa na wapita njia na magari ambalo linaeleza kuwa biashara inayohusika ni biashara ya kilimo cha jumla na rejareja.

Chupa ndogo ya dawa ya wanyama ikiwa ina rangi nyeupe na pia ina picha za wanyama mbalimbali kama vile; ng'ombe, mbuzi, mbwa na kondoo kuashiria kua dawa hiyo inafaa kwa matumizi ya wanyama waliyoonyeshwa apo.

Chupa ya dawa ya mifugo aina ya kuku. Inayotumika kwa ajili ya kuzuia na kutibu vifaranga, kuku wa nyama, kuku wa mayai, bata mzinga; yenye uzito wa gramu mia moja.

Chupa maalumu yenye ganda la kijani inayo tunza dawa ya wanyama huku ikionyesha matone matone kudhihirisha kuwa dawa hii ilikuwa imetunzwa eneo la baridi.

Kifurushi cha dawa ya mbwa chenye rangi nyeupe na nyekundu pamoja na nyeusi. Wakati huo kwa upande wa juu, kuna maelezo yanayoelezea uzito wa mbwa anayetakiwa kutumia dawa hiyo ni kuanzia kilo nne na nusu mpaka kumi. Katikati kuna picha nzuri ya mbwa.

Wanawake wakifanya kazi katika shamba la nyanya. Mwanamke mmoja yupo mbele akikusanya nyanya na kuziweka kwenye beseni, anatabasamu na kuonekana mwenye furaha. Wanawake wengine pia, wanachuma nyanya na kuziweka kwenye mabeseni. Nyanya hizo zinaonekana kuwa na rangi ya machungwa na ya njano.

Shamba kubwa la bustani lenye mimea iliyostawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi. Mabomba meusi yamepita kwa kila mstari ili kuweza kundondosha matone ya maji kwa ajili ya kutunza unyevu wa eneo hilo na kusaidia mimea iweze kukua vizuri.

Mwanamke na mwanaume wamesimama karibu na mti wa mwembe wenye matunda wote wawili wameshika maembe machache mikononi mwao. Maembe mengi yapo katika mti ambayo yanahitaji kuvunwa.

Mkulima aliyevaa kofia ya bluu na shati la rangi ya zambarau amechuchumaa katikati ya shamba la vitunguu; ameshikilia mimea michache mikononi mwake, akikagua kwa makini na kuangalia mimea kama ipo tayari kwa ajili ya kuvunwa.

Shamba kubwa la bustani la nyanya ambazo zimepandwa katika mifuko. Huku nyanya nyingi zikiwa tayari zimeiva na nyingine zikiwa bado zina rangi ya kijani.

Mkulima alievalia sare ya kijani akivuna nyanya akiwa ameshika kreti ya plastiki ya kijani yenye nyanya zilizo komaa. Katikati ya mistari hiyo kuna mabomba meusi yanayodondosha matone ya maji ili kuweza kutunza unyevu katika eneo hilo.

Mkulima mwanaume aliyevalia kofia na buti ameshika mkungu mkubwa wa ndizi wenye rangi ya kijani, huku akipanga ndizi zilizo kwenye rundo kubwa ambazo ziko tayari kwa ajili ya kwenda sokoni.

Rundo kubwa la nyanya zilizoiva zenye rangi nyekundu na nyingine za rangi ya machungwa zinakusanywa baada ya kuvunwa huku nyanya zingine zikiwa bado zipo kwenye mimea zenye rangi ya kijani kibichi ambazo bado hazijaiva.

Mkulima akivuna mananasi shambani, mkulima huyu amevaa kofia, shati lenye mikono mirefu na glovu ili kujikinga na miba ya mananasi. Anainama na kupanga katika makret ya plastiki ya rangi ya bluu. Mananasi yanaonekana kuiva na yana rangi ya njano na ya kahawia.

Rundo kubwa la viazi lililorundikwa ambavyo vinavunwa na wakulima wanaotumia majembe na wengine wanafukua kwa kutumia mikono ili kuwa tayari kwa ajili ya kwenda sokoni.

Mimea aina ya migomba iliyopandwa katika ardhi yenye rutuba nzuri na ugongo mzuri, nyuma yake kukiwa kuna nyasi ya kijani kibichi ikionyesha sehemu hio inatunza unyevu unyevu.

Wakulima watano wakifanya kazi shambani wakiwa wamezungukwa na rundu kubwa la viazi vitamu wakulima wamechagua kupanga viazi kweye plastiki yenye rangi ya bluu hali inayo onesha hatua ya awali ambapo mazao yanandaliwa kwa ajiri ya kupelekwa sokoni.

Mkulima kijana amechuchumaa chini kwenye shamba la mapapai, mkulima huyo amvaa jaketi na buti, na nyuso yake inaonesha kuwa na tabasamu, ameshika papai mkononi moja liliwa limeiva na moja likiwa bado bichi. Nyuma yake kuna mimea mingi ya mapapai ambayo bado hayajaiva.

Wanawake wawili shambani, wakiwa wamebeba mazao ya mboga za majani zilizovunwa. Mwanamke mmoja amebeba creti kubwa la manjano iliyojaa mboga za majani kibichi. Hii inaonyesha juhudi na bidii ya mwanamke katika kilimo na uzalishaji wa chakula.

Mwanamke mkulima aliyeinama chini, Huku kashika viazi vikubwa ambavyo vinatolewa ardhini na kurundikwa sehemu moja kwaajili ya kupelekwa sokoni.

Mahindi mengi yaliyovunwa yakiwa yamekusanywa. Mahindi hayo yametundikwa kwenye miundo maalumu iliyotengenezwa kwa miti na yamepangwa kwa mistari mirefu. Ukaushaji wa mahindi kwa njia hii husaidia kuondoa unyevu kabla ya kuhifadhi au kuyasaga. Na pia husaidia kulinda dhidi ya wadudu waharibifu kama mchwa.

Wakulima wa kahawa wanashughulika na mavuno, wanakusanya kahawa nyingi na baadhi yao wanachagua zilizo bora. Mchakato huu unaashiria kuwa kazi hufanywa na jamii nzima, kuanzia watoto hadi watu wazima.

Kijana mkulima anayechunguza mazao ya mboga mboga katika shamba lenye mazingira ya kilima. Mimea hiyo imepandwa kwa mistari huku kuna matumizi ya mfumo wa umwagiliaji wa matone unaodondoshea kila mmea ili kuweza kusaidia kuhifadhi maji na kuruhusu mmea.. kupata maji ya kutosha

Wakulima wawili wanaume wanabeba masanduku yaliyojaa viazi vitamu shambani. Viazi vinatoka kuvunwa na vimepangwa katika masanduku ya plastiki ya rangi mbalimbali. Hii inaashiria mchakato wa utumaji wa viazi vitamu na maandalizi ya kuvibeba kutoka shambani. Aina hii ya kazi mara nyingi hufanywa kwa mikono.

Magunia makubwa meupe yakiwa na viazi vilivyoshonwa ndani ya magunia, huku mkulima mwanaume akiwa anapita kukagua magunia hayo. Mbele yake kukiwa kuna gari dogo la kubebea mzigo.

Wakulima wawili mwanamke na mwanaume, wakiwa wanajishughulisha na shughuli ya kuvuna mahindi shambani, huku rundo kubwa la mahindi meupe yaliyokwisha kutolewa maganda yakiwa yamekusanywa katika sehemu moja, tayari kwa ajili ya kubebwa.

Mwanaume mwenye umri wa makamo akiwa kasimama katika mti wenye matunda ya kijani, ambayo hutumika kwenye biashara.

Mwanamke mkulima amesimama mbele ya rundo kubwa la mahindi yenye rangi ya njano, akiwa amevalia kofia, shati fupi nyeupe na sketi nyeusi, huku mkononi mwake ameshikilia mahindi matatu.

Kundi la wakulima wakiwemo wanaume na wanawake, wakiwa wamekusanyika kalibu na rundo kubwa la viazi wengi wao wameinama wakikusanya viazi na kuvijaza kwenye magunia meupe nyuma yao kuna lori la bluu lililotayali kwaajili ya kubeba mizigo hiyo.

Mkulima kijana akifurahia mavuno ya nyanya shambani amesimama katikati ya mimea mirefu ya nyanya akiwa amevalia mavazi maalum ya kilimo. mkononi ameshika ndoo iliokuwa na nyanya mbichi. Mimea ya nyanya imetunzwa vizuri ikiwa imefungwa kwa kamba ilikusaidia ukuaji.

Magunia makubwa, yenye mifuko meupe inayoshonewa kwa juu na kuwekwa tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni.

Nyanya kubwa zenye mvuto mzuri, zikiwa zinavunwa kwenye shamba kubwa, huku zinapangwa katika matenga maalumu ya kubebea mizigo.

Ndizi aina ya bukoba, zilizopangwa vizuri, huku kina mama na kina baba, wakiwa wanaziandaa ili kuziweka tayari, kwa ajili ya kwenda sokoni.

Bustani ya nyanya, nyanya nyingi zimeiva zenye rangi nyekundu na zingine zikiwa bado mbichi zina rangi ya kijani. Mimea imepandwa kwenye mifuko maalumu iliyojazwa udongo na pia ipo katika mistari iliyonyooka. Mfumo huu wa kilimo unasaidia kudhibiti mazingira na kuongeza mavuno.

Rundo la magunia yaliyojazwa mihogo. Mihogo imetolewa kutoka ardhini na ina udongo juu yake. Magunia yamejazwa hadi juu na mengi yapo wazi. Magunia hayo yamepangwa katika nyasi na yapo tayari kwa maandalizi ya kusafirishwa kwenda sokoni.

Mti wa ndizi aina ya mgomba ambao shina lake limefunikwa kwa vifungashio vyeupe kwa ajili ya kuulinda dhidi ya baridi na wadudu hasa katika maeneo ambayo ndizi hazina tabia ya kukua. Mti huu una majani makubwa na unaashiria kuwa umekuzwa kwa uangalifu.

kitalu kikubwa cha miti na mimea mingine kikiwa kimefunikwa na wavu mweusi juu kwa ajili ya kuzuia wadudu waharibifu na kuruhusu mwanga wa jua kupenya. Huku wataalamu wakiwa wanapita kukagua mimea hiyo.

Mkulima kijana aliyevalia shati nyeupe na suruali nyeusi ameinama katikati ya mistari mirefu ya mimea ya kabichi. Mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone yamepita kando ya kila mstari wa mmea, yanayoashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji.

Shamba lenye udongo mwekundu lilipandwa mimea ndogo ya kijani kibichi inayochomoza ardhini, mistari mirefu ya mabomba nyeusi ya umwagiliaji wa motone imepita kando ya kila mstari wa mmea, sehemu za kulinganisha mabomba zenye rangi ya kijani zinaonekana zikiunganisha mabomba hayo zikiashiria maji yanasambazwa sawasawa kwa kila mmea.

Mkulima wa kilimo cha matikiti mwenye nyuso ya tabasamu, akiwa ameshikilia tikiti lililo na rangi nyekundu kuonyesha yapo tayari kwa ajili ya kwenda sokoni.

Trekta kubwa ya kisasa chapa "vatra" ikifanya kazi shambani. Trekta inamatairi makubwa huku ikiwa inakata nyasi za mazao ya malisho, sehemu ya nyuma ya shamba ikiwa tayari imeshakatwa huku mbele kukiwa na nyasi ndefu ambazo bado hazijakatwa.

Mkulima akiendesha trekta shambani, mkulima amevaa kofia na ameketi kwenye kiti cha trekta akitayarisha shamba kwa ajili ya kilimo. Trekta hiyo ina matairi makubwa huku ikionyesha uwezo wa kuweza kulima ardhi yenye ugumu wa aina yoyote ile.

Lori la kubebea mashine kubwa za ujenzi, likibeba tingatinga aina ya Hyundai. Wanaume wawili wanaonekana wakisimamia mchakato huo wa kuhakikisha usalama wa usafirishaji. Huu ni utaratibu wa kawaida katika miradi ya ujenzi, ambapo mashine nzito husafirishwa kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa ajili ya matumizi ya kazi za ujenzi.

Mashine ya kisasa ya kukatia nyasi, imesimama kwenye nyasi za kijani kibichi, mashine hiyo ina rangi ya kijani iliyokolea, kwenye sehemu kubwa ya fremu yake, na ina sehemu nyekundu nakushikia mikono.

Shamba la kisasa la kilimo cha mboga za majani, kukiwa na wanaume wawili waliovaa nguo nyeupe za maabara na kukiwa za usafi, wakiwa wanafanya kukagua mimea, mazingira yote yanaonekana kuwa safi yenye teknolojia hali ya juu na yenye mipango vizuri yakionesha mbinu ya kisasa ya kilimo usiyohitaji ardhi.

Trekta kubwa la kisasa lenye rangi ya kijani kibichi na magurudumu makubwa yenye matairi ya rangi ya njano, linafanya kazi ya kulima ili kuweza kuandaa shamba hilo.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha ndani, unaotumia taa zilizowekwa juu ya mimea, wakati huo taa zinatoa mwanga mweupe. Mimea hii inakua katika mabeseni maalumu yenye rangi ya kijivu, yaliyopangwa kwa usawa. Mfumo huu unaonesha matumizi ya tekinolojia ya hali ya juu katika kilimo.

Mashine ya kisasa ya kulimia ardhi ikiwa inafanya kazi shambani ikichimba udongo na kutengeneza vifereji vidogo, mashime hii ina rangi nyekundu na sehemu ya injini ya rangi nyeupe na nyeusi. Majani ya mimea ya kijani kibichi yanaonekana kuzunguka eneo linalolimwa.

Shamba la kufuga samaki. Kuna muundo maalumu uliojengwa wa kufugia samaki. Watu wachache wakiandaa muundo huo wakifanya kazi katika eneo hilo, kwa pembeni kuna gari dogo la kubebea mizigo likiwa limefungwa trela.

Sehemu nzuri na iliyojaa samaki na mimea, samaki wengi wanapatikana ndani ya tenki, wakiwemo wa rangi nyekundu na wengine wadogo wenye rangi ya bluu na nyekundu, mimea ya majini inaonekana kuwa na afya na ina rangi tofauti za kijani ikiongeza uzuri wa tenki hilo.

Mashine kubwa iliyopambwa vizuri na taa za rangi ya zambarau ndani yake. Mashine hiyo ina samaki na mimea bandia ikiaashiria mazingira yaliyopendeza ndani ya maji. Imewekwa kwenye kabati kubwa, na karibu yake kuna mashine nyingine ndogo ambayo inatumika kuhifadhia samaki.

Eneo maalumu lenye maji yaliyotuama, huku limezingirwa na matofali kwa ajili ya kutunza maji ambayo yanatumika katika kilimo cha samaki.

wakulima watatu wakifanya kazi kwenye kitalu cha miche ya miti ndani ya banda lililoezekwa kwa wavu mwanamke amevalia sketi ya kijani na kanga akimkabidhi mche mwanaume aliyechuchumaa chini kuna miche mingi midogo imepandwa kwenye mifuko midogo ya plastiki.

Hii ni njia ya kisasa ya kilimo isiyotumia udongo ambapo mimea inakuzwa kwenye maji yenye virutubisho. Mimea imeoteshwa kwenye mabomba ya plastiki yanayotembea na maji yaliyochanganywa na virutubisho muhimu. Kilimo hiki hutumika mara nyingi kwenye shamba darasa na ni njia bora ya kilimo kwenye maeneo yenye ukame.

Bustani kubwa ya mboga, zilizopandwa katika mistari. Mimea hiyo imening'inizwa kwenye miti inayosaidia kukuza na pia inaonesha udhibiti wa wadudu, magonjwa na kuongeza mavuno mengi.

Mimea aina ya chinese, ikiwa imepandwa vizuri kabisa katika mistari juu ya mabomba, huku ikiwa inamwagiliwa kwa maji.

Shamba kubwa la kabichi, kabichi zimepandwa kwa mistari mirefu iliyopangwa vizuri zikiwa zimekuwa zipo tayari kwa ajili ya kuvunwa, shamba linaonekana kuwa na rutuba na kabichi zimekuwa na afya nzuri.

Shamba kubwa la kuku wa mayai, likiwa na mabanda mawili marefu yaliyotazamana, kuku wamepangwa kwa mistari mirefu kwenye vizimba au mabanda maalumu, katikati kuna njia safi inayomsaidia mhudumu kukusanya mayai na kuweka chakula.

Trekta kubwa ya kisasa inayotifua udongo na kuweka shamba liwe katika hali ya usawa na kuwa tayari kwa ajili ya shughuli za kilimo. Eneo hilo ni kubwa pia kuna mtu kasimama anafuatilia namna ya trekta linavyofanya kazi ya kulima

Vifaranga wengi wanaweza kuwa ni wa nyama au wa mayai wenye rangi nyeupe wanazunguka katika banda huku chini kukiwa kuna maganda maalumu kwa ajili ya kutunza joto katika hili eneo.

Shamba la nyanya zilizo pandwa katika mistari, huku majiti yameshikilia nyanya hizo ziweze kukua, kukiwa kuna nyanya za rangi ya kijani, ambazo bado ni mbichi na pia kuna rangi nyekundu zikiwa tayari zimeiva. Kila mstari una nyasi kavu ili kuweza kutunza unyevunyevu.

Mchakato wa kuchakata na kukusanya nyanya katika kiwanda cha kisasa. Nyanya hizo zimepangwa kwenye masanduku ya plastiki na kusafirishwa kwenye mikanda inayozunguka. Kiwanda cha aina hii huwezesha upakiaji wa haraka na ufanisi wa mazao na pia husaidia udhibiti wa ubora wa bidhaa kabla hazijafika sokoni.

Shamba kubwa Lenye paa la plastiki linaloruhusu mwanga wa jua kupenya na kuzuia wadudu waharibifu, ndani yake kuna mistari mirefu ya mimea iliyopandwa kwa utaratibu mimea hii ina majani ya kijani kibichi na maua meupe baadhi ya matunda ikiwa yameshaanza kuiva katika hiyo mistari kuna nyasi zilizosambazwa kwa ajili ya kutunza unyevu.

Rundo kubwa la vitunguu maji vikiwa vimesambazwa chini, huku mkulima anavijaza katika magunia ya kubebea vitunguu.

Banda kubwa la kisasa la ng'ombe wa maziwa likiwa na ng'ombe weusi na weupe waliosimama. Banda limejengwa kwa mfumo wa chuma. Hali hii inaonyesha ni mfumo wa kisasa wa ufugaji wa ng'ombe wa maziwa, ambao wanyama wanatunzwa katika mazingira yaliyoandaliwa kwa ajili ya uzalishaji wa maziwa.

Vijana wawili wakiwa katika kiwanda cha mazao, wanafanya utafiti wa mimea iliyopangiliwa katika mistari iliyonyooka.

Mstari mrefu wa nyanya, zilizopangiliwa katika utaratibu maalumu kwenye mashine. Huku wafanyakazi wakiwa wamevalia mavazi ya bluu, wakiwa wanazichambua na kuzipanga katika utaratibu maalumu kwa ajili ya kwenda sokoni.

Shamba kubwa la mazao ya mbogamboga ambazo zimepandwa katika mistari huku kukiwa na mabomba ya maji yaliyopita kwa kila mstari kwa ajili ya kumwagilia mimea.

Mimea iliyopandwa katika mistari katikati kuna mifereji yenye mabomba inayomwaga maji chini ili kuweza kutunza unyevu katika hilo eneo na kuweza kusaidia kukuza mimea.

Bustani kubwa yenye mimea jamii ya mikunde iliopandwa katika mistari. Katikati ya mistari hiyo kuna mabomba meusi yanayodondosha matone ya maji ili kuweza kukuza unyevu katika hilo eneo.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba, mabomba meusi yamepangwa kando ya matuta ya ardhi yaliyoandaliwa kwa ajili ya kupanda mimea. Mfumo huu ni wa kisasa na husaidia kuokoa maji kwa kuhakikisha maji yanadondoka kwenye mashina ya mizizi.

Shamba lenye udongo mwekundu likiwa na mistari iliyopandwa mimea midogo ya kijani kibichi. Katikati ya mimea hiyo kuna nyasi ndefu zikiota, zikionyesha unyevu wa udongo, mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone yamepita sambamba na mistari ya mimea yakitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi.

Shamba linalomwagiliwa maji kwa mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa kunyunyizia. Mabomba meusi na meupe yamepita katika mistari ya mimea midogo, huku maji yakinyunyiziwa hewani na kutua katika udongo. Hivyo basi linaashiria eneo hilo ni la kilimo cha umwagiliaji.

Mabomba meusi ya maji yakiwa yamepangwa katika mistari, huku yana tiririrsha maji kwenye mashina ya mimea ya bustani.

Eneo kubwa lililolimwa matuta, huku mabomba makubwa meusi yakiwa yamepita juu ya matuta yakitirirsha maji kwa ajili ya kufanya umwagiliaji wa mazao.

Bomba la maji lililopita ,juu ya udongo wenye rutuba ,huku likitiririsha matone ya maji kwenye udongo kwa ajili ya kukuza mimea.

Mandhari nzuri ya milima yenye mimea mingi ambayo imefunikwa na mashamba makubwa ya kijani kibichi. Mashamba hayo yaweza kuwa ya chai au kahawa kwa sababu ya muundo wa mistari ya mazingira ya kilimo cha kitropiki.

Mandhari ya milima iliyofunikwa na miti na vichaka miteremko ya milima imefunikwa kwa miti ya kijani kibichi na nyasi, ikionyesha mazingira yenye rutuba miti ina umri tofauti tofauti baadhi yao imepandwa kwa namna ya asili.

Mto mkubwa au mbuga ukiwa na maji na mawe mengi kando ya mto kuna miti, vichaka, na nimea mingi katika sehemu kuna ndege wadogo wakiwa wamesimama juu ya mawe wakitafuta chakula au kupumzika nyuma ya mto kuna mlima uliofunikwa na vichaka vya nyasi kavu.

Mandhari ya maji yaliyotulia ikiwa yamezungukwa na miti mikubwa, mizuri ya kijani kibichi. Katikati ya maji kukiwa na kisima chenye miti michache, kinachofanya mazingira hayo yaweze kuvutia kwa ajili ya watalii.

Mandhari nzuri ya milima, iliyofunikwa na misitu minene ya kijani kibichi na anga la bluu lenye mawingu meupe machache. Upande wa kushoto na kulia kuna miteremko mikali iliyofunikwa na miti mingi, ikionesha eneo lenye topografia ya milima na mabonde.

Mandhari ya milima mikubwa yenye vilele vyenye theluji. Sehemu ya chini ya milima imefunikwa na mimea ya kijani kibichi na nyasi kavu za rangi ya kahawa. Katika sehemu ya mbele kuna mimea mikubwa yenye majani yanayotaka kufanana na aloevera.

Mandhari nzuri ya savana iliyo kame yenye miti michache na nyasi fupi, huku kukiwa na wanyama waliojipumzisha chini ya miti hiyo.

Mandhari nzuri ya ziwa lenye kundi kubwa la ndege aina ya flamingo, ziwa linaonekana kuwa tulivu na lenye kuakisi anga lenye mawingu meupe na kijivu, flamingo wengi wamesimama ndani ya maji huku wakiwa wanajitafutia chakula.

Mlima mrefu uliofunikwa na mimea na msitu mnene, wenye mimea mingi huku nyasi ndefu za kijani kibichi na vichaka vingi, vikiongeza uzuri wa asili wa hilo eneo.

Kundi la twiga lililo simama kwenye eneo la wazi lenye nyasi fupi na miti michache, twiga hao wana rangi nzuri ya kuvutia na wana shingo ndefu zinazowasaidia kufikia majani ya miti mirefu. Nyuma yao kuna madhari pana ya savana yenye miti mingi ya kijani na nyasi kavu zenye rangi ya kahawa ya njano.

Eneo pana la milima na vilima vilivyopishana vikiwa vimefunikwa na kijani kibichi na misitu minene. Huku maeneo mengine yakiwa yana nyasi fupi ili kuweza kuonesha utofauti wa eneo moja na jingine. Hii ni kivutio kizuri kwa watalii.

Maji yaliyotulia yakiwa yamezungukwa na milima na misitu mizuri inayovutia watalii mbalimbali waweze kutembelea katika hilo eneo.

Eneo kubwa la kuvutia lenye nyasi fupifupi, huku miti mikubwa miwili yenye matawi yaliyokwenda juu, inayofanya eneo hilo lionekane zuri na la kuvutia zaidi.

Kundi la mbuzi wakiwa wamefungiwa ndani ya banda, lenye kuta za mbao. Mbuzi hawa wana rangi mbalimbali; wengine weupe, weusi na wa rangi ya kahawa. Wamepanga foleni kwenye sehemu ya kulishia, hali hii inaonyesha kuwa ni mahala pa kisasa pa kufugia wanyama.

Kundi kubwa la bata wenye rangi tofauti wakiwemo weusi, weupe na mchanganyiko. Binti mdogo akiwahudumia bata hao kwa kuwarushia chakula, huku nyuma yake kukiwa kuna banda maalumu kwa ajili ya kuwatunzia bata hawa.

Kundi kubwa la kuku wenye rangi ya kahawia wengi wao wakiwa wamekusanyika karibu na chombo kikubwa cheupe cha kulishia. Chombo hicho kina chakula ndani yake na kuna kuku wengine wanakula, baadhi ya kuku wakiwa wametawanyika pembeni na wengine wamepanda juu ya ngazi.

Mwanaume mfugaji akiwalisha bata katika eneo la wazi. Mwanaume huyo ameinama akimimina chakula kutoka kwenye mfuko mweupe, ambapo kuna bata kadhaa weupe wakiwa wanangoja chakula hicho.

Mfugaji wa kiume amevalia koti refu la kijani kibichi siruali ya bluu na kofia ya kijani, akiwa amesimama karibu na kundi kubwa la Bata weupe, mfugaji huyo ameshikilia chakula huku anakitawanya kuwapatia Bata hao.

Shamba lenye mimea midogo iliyopandwa katika mstari, Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo mabomba madogo meusi ya plastiki yanapitisha maji moja kwa moja kwenye mzizi wa kila mmea. Mfumo huu unasaidia kuokoa maji na kuhakikisha kila mmea unapata unyevu wa kutosha.

Miche midogo ya nyanya ikiwa imepandwa kwenye vyungu vya udongo; vyenye rangi nyeusi. Hii hatua ni ya kwanza ambapo miche inatunzwa kabla ya kuhamishwa kwenda kwenye shamba kubwa.

Shamba kubwa lililofunikwa kwa wavu ambao unaruhusu mwanga kupita na kuzuia wadudu waharibifu kuingia ndani. Eneo hilo ni maalum kwa ajili ya kukuzia mimea na mazao mengine kwa ajili ya kutoa darasa kwa upande wa kilimo.

Vyombo vimepangwa kwa mistari, vyenye udongo ambavyo kuna mimea inayoota. Hali hii inaashiria kuwa eneo hili ni maalumu kwa ajili ya kufanya kuotesha mimea kidogo kidogo.

Pakiti zuri ya mbegu lenye rangi ya njano, kijani na mistari mekundu. Lenye ujazo wa gramu kumi likiwa lina mbegu ya mimea.

Mfuko wa mbegu za mboga za majani. Mfuko una rangi ya kijani, nyeupe na njano kwa mistari pembezoni. Kwa upande wa chini una maneno yanayoeleza mbegu za mboga, huku kwenye ujazo wa gramu kumi.

Miche midogo yenye mimea myembamba na mirefu, iliyopandwa katika vikopo vya rangi nyeusi. Vimepangwa katika utaratibu maalumu unaoonyesha mahali hapo ni kitalu.

Udongo ulio mzuri, wenye unyevu wa kutosha. Uliotunza rutuba ya kutosha ambayo imeotesha mbegu.

Mwanamke mwenye uso wa tabasamu, akiwa amesimama ndani ya duka la pembejeo, nyuma yake kuna rafu za mbao zilizojaa bidhaa mbalimbali za kilimo, kuna mbegu na pia kuna chupa za viwatilifu au dawa za mimea.

Kasha lenye rangi ya kijani na njano, likiwa limefungwa vizuri kwa ajili ya kuhifadhia mbegu za chainizi.

Shamba la bustani, lenye mboga mboga zilizopandwa katika mistari mirefu, huku katikati ya mistari kuna mabomba makubwa yanayotoa maji kwa njia ya matone, yaliyopangiliwa katika utaratibu mzuri.

Mbegu zilizofungwa katika makopo maalumu ya kuhifadhia, zipo tayari kwajili ya kuhifadhia kwajili ya kuweza kutumika katika wakati ujao.

Tangazo la biashara la wanyama, linaloitwa "Animal choice" ambalo linatoa huduma mbalimbali, ikiwemo: chanjo, udhibiti wa kupe, duka la dawa, upasuaji, huduma za meno, huduma za maabara na mengineyo. Tangazo linaonesha kuwa biashara hii inatolewa na huduma ya kitaaluma kwa wanyama wa nyumbani.

Tembo akicheza kwa kutumia mkunga wake akirusha udongo na vumbi, tembo huyo amejifunika kwa udongo mwekundu na anaonekana akitupa vumbi hewani kwa kutumia mkonga wake watalii wengi wamesimama kwa umbali wakitazama kwa msisimko na kupiga picha.

Ndege wenye midomo myeusi wakitafuta chakula kando ya mto au ziwa. Ndege hao wana rangi nyeupe na nyeusi na miguu mirefu, na shingo ndefu na midomo iliyochongoka; wamesimama kwenye nyasi kandokando ya ziwa wakijitafutia chakula.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye miti mingi na mimea mbele kuna mwavuli mkubwa, nyuma kuna miti yenye majani katikati kuna sanamu la twiga likionyesha eneo hili ni tulivu kwa ajili ya watalii.

Wataalamu wa wanyama pori wakiwa wanatoa kwa tembo, huku wamevalia mavazi yao maalumu ya kufanyia kazi katika eneo la mbuga.

Ndege mwenye rangi nyeupe na nyeusi yupo juu ya mti, ni kivutio kizuri kwa watalii wa ndani ya nchi na nje ya nchi.